Wanariadha wawili wakiwa katika mbio uwanjani. Mmoja amevaa vazi lenye maandishi ya GUIDE akionyesha kuwa yeye ni muongozi wa mwanariadha kipofu anayekimbia na yeye. Mwanariadha kipofu aliyevaa fulana yenye jina KIMANI na nembo ya KENYA amefunika macho kwa kipande cha buluu. Kimani anaonekana kuinua mkono juu na mwenye aliye na vazi lenye GUIDE akiashiria mkono wake nyuma.